Watumishi wa huduma, wanamhudumia afisa. Hii ni ishara ya jinsi serikali inavyothamini viongozi wake na kuhakikisha wamepata huduma rasmi. Hii inaonyesha kuwa serikali iko mstari wa mbele katika kusaidia na kuhudumia mtumishi wake kwa heshima.

Wachezaji waliovalia jezi ya Kenya wanaonekana wamefurahi. Wamebeba zawadi waliyoshinda, ambayo iko na wanyama wawili walioangaliana. Mikono yao imeinuliwa juu na mikono yao ina ile bendera ya Kenya.

Wahudumu wa serikali, wanatekeleza majukumu yao kwa bidii, huku wakiwahudumia wananchi. Hii ni ishara ya kujitolea na kusaidia raia. Serikali inalenga kuwahudumia wananchi kwa upendo, uwajibikaji, jambo linalojenga imani kati ya serikali na wananchi.

Wakili anatembea kando ya jengo la mahakama, akionekana kuwa kwenye majukumu ya kikazi. Hii inaonyesha jinsi serikali inavyotoa huduma za kisheria kupitia mfumo wa mahakama. Mawakili ni sehemu muhimu ya mfumo wa haki wakisaidia wananchi kupata haki zao kwa mujibu wa sheria. Serikali inahakikisha kuwa sheria zinatekelezwa kwa usawa kupitia taasisi kama mahakama.

Mwanasiasa anasalimia watu waliokusanyika huku wote wakitabasamu ishara ya uhusiano mzuri kati ya kiongozi na wananchi. Hii inaonyesha umuhimu wa uongozi wa karibu usikivu kwa wananchi na kujenga Imani. Tabasamu linaonyesha matumaini, amani na mshikamano . Mwanasiasa anayewasiliana moja kwa moja na wananchi huleta umoja.

Wachezaji wako uwanjani wakicheza huku wakishangiliwa na mashabiki. Hii inaonyesha mchango wa serikali katika kukuza michezo kupitia ujenzi wa viwanja, ufadhili wa mashindano na kuhamasisha ushiriki wa vijana. Serikali hutumia michezo kama njia ya kuendeleza vipaji.

Watu wanachukuliwa alama za vidole ishara ya shughuli rasmi yenye usajili na utambulizi kwa wananchi. Hii ni huduma ya serikali inayosaidia kuhifadhi taarifa muhimu kwa ajili ya vitambulisho, pasipoti au usalama. Serikali hutumia njia hii kuhakikisha utambulisho wa kila raia, na kurahisisha utoaji wa huduma mbalimbali za kijamii na ki utawala.

Ofisi za serikali zinahudumia wananchi. Watu wameketi kwenye viti wakipokea huduma hizi kama vile usajili wa vitambulisho na malipo ya serikali. Inaonyesha jukumu muhimu la serikali katika kuhakikisha huduma muhimu zinapatikana kwa uwazi, haki na wakati.

Mhudumu wa umma anaonekana akimhudumia mwananchi kwa heshima na uangalifu, hii inaonyesha jinsi serikali inavyoweka juhudi za kuwahudumia wananchi wake kupitia huduma za moja kwa moja kama vile usajili wa vyeti, utoaji wa vitambulisho au huduma za afya, ni mfano wa utawala bora na uwajibikaji wa serikali kwa watu wake.

Watu waliobeba bendera za Kenya na kuvalia jezi za Kenya wana oynesha kutabasamu na pia kushangilia na ile hali ya kutabasamu. Wengine wamenua mikono, na mwingine amepiga goti na kuweka mkono wake wa kushoto juu, ili kuonesha umoja.

Wachezaji wawili, kutoka timu tofauti, wanachuana uwanjani. Wakionyesha ushindani na michezo ya kiungwana. Serikali inahusika kwa kusaidia maendeleo ya michezo kupitia ufadhili, ujenzi wa viwanja, na kukuza vipaji. Kupitia michezo, vijana, hupata ajira, nidhamu, na nafasi ya kuwakilisha nchi kimataifa.

Watu wamesimama katika sehemu ya kuhudumiwa na serikali. Baadhi ya watu wamesimama mbele wakipokea huduma labda kama vile usajili, maswala ya kitambulisho au bima. Wengine wameketi wakisubiri kwa utulivu zamu yao ifike. Hii inaonyesha utaratibu na umuhimu wa huduma za serikali kwa wananchi kuhakikisha kila mmoja anahudumiwa kwa haki na kwa wakati.

Vijana wanaonekana wakiwa wamefurahi ni kama wameshinda. Wametoka kwenye michezo iliyoandaliwa na serikali. Hii inaonyesha serikali huunga mkono michezo kwa kutoa vifaa, viwanja na kuwafadhili wachezaji. Hii ni nji ya kukuza vipaji, kuimarisha afa ya vijana na kuleta mshikamano katika jamii.

Watu wengi walioketi pamoja huku wengine wakinyanyua mikono, kuonyesha kuunga mkono jambo lililosemwa. Hii inawezakuwa mkutano wa hadhara, kikao cha ushirikiano au majadiliano ya kijamii yanayoendeshwa na serikali au viongozi vya umma. Inadhihirisha ushiriki wa wananchi katika maswala ya utawala, uwazi na uajibikaji.

Raisi na naibu wake wamesimama na wakili jambo linaonyesha ushirikiano Kati mihimili miwili muhimu ya serikali , utawala na mahakama , raisi anawakilisha serikali kuu na uongozi wa nchi huku wakili akiwa mwakilishi wa sheria na haki hii inaonyesha jinsi serikali inavyofanya kazi Kwa pamoja kuhakikisha utawala wa sheria haki Kwa wananchi na kuimarisha demokrasia .

Mwanaume ameketi na anachukua alama za vidole kutoka kwa mwanaume mwingine ambaye amesimama mbele yake. Hii ni sehemu ya mchakato wa utambulisho rasmi unaofanywa na serikali kama vile usajili wa vitambulisho au pasipoti. Inasisitiza umuhimu wa kuwa na sahihi za uraia.

Watu wanaofanya kazi ya serikali wako ofisini naa wanatumia tarakilishi kutekeleza majukumu yao ,mmoja wao amesimama kwa tabasamu kubwa akiwasiliana kwa furaha na mwenzake ,uenda akimwelezea jambo muhimu au kusaidia tatizo .

Mashabiki wa timu wanashangilia katika mechi ya kandanda. Hii inaonyesha jinsi michezo huleta watu pamoja na kuimarisha mshikamano wa kitaifa. Serikali ina jukumu la kuendeleza michezo kwa kujenga viwanja, kuekeza kwa wachezaji na kuandaa mashindano kupitia michezoni. Vijana hupata fursa za ajira, kuonyesha vipaji na kushiriki katika maendeleo ya taifa.

Wanawake warembo ambao wanaongelelea jambo fulani. Wanaonekana wakitembea na kuvaa shati tofauti ambayo mmoja amevaa shati la Gor mahia lililo jeupe na mwingine amevaa shati lililoandikwa Tuzo ambalo pia ni jeupe.

Mashabiki wa timu wanaonekana wakitabasamu na kunongonezeana, jambo linaloonyesha furaha na mshikamano wa kijamii wakati wa tukio la michezo. Hii inaonyesha jukumu la serekali kupitia wizara ya michezo na utamaduni katika kuandaa na kusaidia mashindano ya kitaifa. Serekali hushirikiana na vyama vya michezo ili kukuza vipaji, kuimarisha amani na kuleta watu pamoja kupitia michezo.

Mwanasiasa kwa jina la Bw.Kalonzo amesimama na kuongelesha umati wa watu na pia umati wa watu uko nyuma yake ambao pia unamskiza. Ako na vipaza sauti karibu mbele yake na anaeleza mawazo fulani.

Watumishi wa serikali wamepokea kiongozi wao ambaye huenda amefika kwa ajili ya ukaguzi wa kazi. Tukio hili linaonyesha uwajibikaji na ufuatiliaji wa serikali kuhakikisha huduma zinatolewa kwa ufanisi. Ukaguzi wa viongozi husaidia kuboresha utendakazi na kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora kutoka kwa taasisi za serikali.

Watu wa chama cha ODM wanajaribu kuangalia ni nini kinaendelea. Aliye mbele na aliye mbele ya vipaza sauti ameangalia kando ni kama kuna kitu kinaendelea kando. Kuna mwenye aliyeangalia mbele ili kuona ni nini kinaendelea hapo mbele.

Katika huduma kuu za nchi ya Kenya, kuna mhasibu mmoja ambaye anahudumia wananchi wawili ambao wako mbele yake. Wanauliza maswali na ni kama wanazungumzana katika hali ile.

Watumishi wa umma wanahudumia wananchi kwa ufanisi, wakitoa huduma za msingi kama usajili, ushauri na huduma za kijamii, wanapohudumia wanahakikisha kazi za wananchi zinatimizwa na serikali inatekeleza majukumu yake ya kikatiba.

Watu wanasaidiwa na wahudumu wa umma waliovaa mavazi rasmi. Hii inaonyesha jinsi serikali inavyowajibika kuhudumia wananchi kupitia taasisi zake. Wahudumu wa serikali ni daraja muhimu kati ya serikali na wananchi katika kuhakikisha huduma zinafikia watu wote kwa haki na usawa.

Wahudumu wa huduma za umma wanatabasamu huku wakielezana jambo. Hii inaonyesha huduma bora na za kirafiki kutoka kwa serikali kwa wananchi. Tabasamu na mawasiliano mazuri, hujenga imani katika wananchi na serikali na hurahisisha upokeaji wa huduma.

Watu wako mbele ya kaunta, wakisubiri huduma, kama wengine wakiwa wameketi wakisubiri zama yao. Hali hii inaonyesha jinsi serikali inavyotoa huduma kwa wananchi, kupitia ofisi za umma, kama vile ofisi za vitambulisho. Inasisitiza umuhimu wa mpangilio uvumilivu, na uwajibikaji katika utoaji wa huduma bora.

Watu wa huduma za umma, ambao wamefika hadi vijijini. Ni mfano wa jinsi serikali inavyowajibika kwa wananchi wake. Kupitia wizara na mashirika ya serikali, wahudumu hawa wanatoa huduma, kama afya, elimu, usafi, na usajili wa vitambulisho. Serikali inalenga kuhakikisha kila mkenya hata waishie maeneo ya mbali anapata haki sawa na huduma bora.

Mashabiki wanaoshangilia timu yao, wanaonekana wakiwa na furaha, jambo linaloonyesha mafanikio ya serekali katika kuendeleza sekta ya michezo. Kupitia wizara ya michezo, serikali hufadhili timu, kujenga viwanja na kuandaa mashindano. Hii hutoa nafasi kwa vijana kuonyesha vipaji vyao, kuimarisha afya na kuleta mshikamano wa kitaifa.

Wafuasi wa mwanasiasa wanagawa bidhaa kama miavuli kwa wananchi, wakionyesha mshikamano na uungaji mkono wa kiongozi wao. Hili linaonyesha ushirikiano kati ya serikali na viongozi wanaowania nyadhifa na wananchi. Ni njia ya kuhamasisha ushiriki wa wananchi katika masuala ya uongozi na maendeleo ya kijamii.

Shabiki mmoja aliyevalia shati ya samawati, anaangalia shabiki mmoja aliyebeba kofia nyeupe na chupa ya rangi ya yellow na shati lake limeandikwa tusker . Anamuangalia kwa hali ya kusitasita na hali ya kushangaa kuwa anafanya nini. Mashabiki pia wanaendelea kushabikia timu yao.

Wachezaji wa timu wanafurahia kwa shangwe wakionekana kusherehekea ushindi. Wamevaa sare zao rasmi na wengine wakishikana. Karibu nao kuna bango lenye nembo ya serikali, likionyesha kuwa mashindano haya, yaliungwa mkono na serikali.

Katika sehemu za kungoja huduma za umma, wananchi wamekaa chini ili kuhudumiwa, wananchi wengine wamesimama katika suti ili kungoja huduma hizi za umma.

Wanachama wa ODM wamevaa kofia ya rangi ya manjano mmoja akiwa ameinua mkono wa kulia na mwenzake akiwa ameudhairi mkono ule. Kuna wale ambao wameinua mkono nyuma na mandhara haya yanaonyesha furaha.

Wasichana kutoka timu tofauti wanashindana, huku waking'ang'ania michezo. Hii inaonyesha jinsi serikali inavyounga mkono maendeleo ya michezo kwa vijana, kupitia shule na mashindano ya kitaifa. Kupitia wizara ya michezo na elimu, serikali huwapa vijana fursa ya kuonyesha vipaji, kujifunza maadili kama ushirikiano na uongozi, na kuwajenga kiafya mwilini.

Watu waliokusanyika pamoja na ambao wana bendera ya Kenya wanatabasamu kwa furaha. Hii inaashiria mshikamano wa kitaifa na uzalendo. Huenda wakati wa tukio la kitaifa kama sherehe za madaraka, jamhuri au hafla ya serikali. Ina adhirisha jukumu la serikali katika kuwaleta wananchi pamoja.

Wachezaji wa timu wanafurahia ushindi wao. Wanaonekana kuwa na furaha na mshikamano. Ushindi huu unaweza kuwa matokeo ya juhudi, mazoezi, na msaada kutoka kwa serikali kupitia wizara ya michezo. Serikali inajukumu la kukuza vipaji kwa vijana kwa kujenga uwanja, kutoa vifaa, na kufadhili mashindano.

Mashabiki wa timu wamekusanyika kushabikia mechi wakiwa na furaha na hamasa uwanjani. Hii inaonyesha jinsi serikali inavyounga mkono sekta ya michezo kwa kuandaa mashindano, kujenga viwanja na kuwezesha watu kushiriki kama wachezaji au mashabiki .

Wakili wanaonekana kusimama, na wakili mmoja anaonekana akiongea. Kuna vipaza sauti ambavyo vimewekwa. Kuna wakili wawili, Njue, ambaye wananong'onezana kitu hapo kando. Wakili wengine wamesimama nyuma ili kuskiza kile wengine wanachosema.

Wahudumu wa umma wako kijijini wakifanya kazi yao kwa bidii. Hii inaonyesha juhudi ya serikali kupeleka huduma muhimu kwa wananchi wote hata walioko maeneo ya mbali. Wahudumu hawa wanatoa huduma kama afya, usajili na kupeana elimu na nyinginezo ili kuhakikisha wananchi wapata haki na huduma wanazostahili.

Vijana wanacheza mpira. Hii inaonyesha jinsi serikali inavyounga mkono maendeleo ya michezo kwa vijana kupitia shule na mashindano ya kitaifa. Kupitia wizara ya michezo na elimu, serikali huwapa vijana fursa ya kuonyesha vipaji, kujifunza maadili kama ushirikiano na uongozi, na kuwajenga kiafya na kimwili. Michezo ni njia mojawapo ya kukuza umoja na maendeleo katika jamii.

Mwanamke aliyevalia kitenge na aliye na meno meupe anasalimia aliyekuwa kuongozi wa Kenya na mkono wake wa kulia, wote wakicheka. Na bwana aliyekuwa kiongozi, amevalia jaketi nyekundu iliyo na nyeupe.

Watu hawa wanaonongonezana, ni watu wa chama fulani na hii inaashiria mashirikiano ya kisasa au kupanga mikakati ndani ya serikali. Vyama vya kisiasa ni sehemu muhimu ya serikali kwani huchangia katika utungaji wa sera, kuongoza taifa na kuwakilisha wananchi.

Wahudumu wa umma wamekusanyika na mmoja wao anawaeleza jambo muhimu. Hii inaonyesha mawasiliano ya kikazi ndani ya taasisi za serikali, ili kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Mafunzo na maelekezo kama haya huongeza ufanisi, uajibikiaji na mshikamano miongoni mwa watumishi wa serikali.

Wachezaji wamejikusanya pamoja kana kwamba wanapewa maelekezo au kupewa taarifa muhimu. Hii inaonyesha jinsi serikali, kupitia wizara ya michezo au mashirika wa umma, inavyoongozwa na kuelimisha wanamichezo. Serikali huunga mikono maendeleo ya michezo kwa kutoa mafunzo, vifaa na muongozo ili kukuza vipaji, kuimarisha nidhamu na kuleta mshikamano wa kitaifa.

Wachezaji, ambao wamesimama na kuvalia jezi ya Kenya, wanaonyesha juhudi za serikali katika kuendeleza michezo nchini kupitia wizara ya michezo na mashirika ya serikali, serikali hutoa msaada kwa wanamichezo kwa njia ya mafunzo, vifaa au uandaaji wa mashindano. Hii ni sehemu ya uwekezaji wa serikali katika vipaji vya vijana.

Wahudumu wa umma wanafanya kazi yao wakiwa katika maeneo yao. Hii inaonyesha jinsi serikali ya Kenya inavyotoa huduma muhimu kwa wananchi kupitia wateja wa mitaa. Serikali ina jukumu la kuhakikisha huduma hizi zinapatikana kwa usawa, kwa ufanisi na kwa heshima kwa wananchi wote.

Katika huduma za huduma kuu ya wananchi ya Kenya, kuna wanawake wawili waliovalia barakoa ya rangi ya samawati. Wanawake hawa wamevalia pia miwani na wanaonekana kuwa katika hali yao ya kazi.

Katika kituo cha kuhudumia wananchi, wananchi wanaonekana kuwa wamesimama na kungonja zile huduma za umma. Kuna wazee wawili ambao wanaonekana kuzungumza kuhusu jambo fulani na wengine wakiweza kungoja kuhudumiwa.

Wachezaji wa timu wanashangilia wakiangalia mashabiki wao. Wamevalia jezi ya rangi ya manjano na vinyasa vyeusi. Wanapiga makofi wakiangalia wale watu ambao wanawashangilia.

Vijana wanaonekana wametabasamu na wako katika ile hali ya kupiga picha, kijana mmoja amejifunga kwa shingo bendera ile ya Kenya na amevaa miwani. Mandhari haya ni mandhari ya kuonyesha ushabiki na tabasamu.

Wazee waliovalia kofia ya manjano na mmoja aliyevalia kofia nyeupe ya kiislamu, wanaonekana kutoka katika chama cha ODM na wanakaa kuleta malalamishi yao ambapo hawajafurahishwa na kitu.

Rais wa Kenya Bwana Ruto, anaonekana kama amesimama na ameshika cheti fulani kilichowekwa vizuri na kuwekwa maua ya colour ya rangi kibichi. Anaonekana kusimama kando ya mtu aliyetoka kufuzu katika elimu.

Kuna watu walio mbele ya kaunta wakipokea huduma za kifedha kama vile malipo ya pensheni, mikopo au usaidizi wa kifedha. Wengine wamekaa wakisubiri huduma hizo. Hii inaashiria juhudi ya serikali katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma za kifedha.

Wakili wako mahakamani pamoja na watu wengine, hii inaonyesha mchakato wa utoaji haki katika mfumo wa serikali. Mahakama ni mojawapo ya mihimili ya serikali inayohakikisha kuwa sheria zinafuatwa na haki inatendeka. Uwepo wa mawakili na wananchi unaonyesha ushiriki wa umma na uwazi katika mfumo wa kisheria.

Hawa ni mashabiki ya timu flani waliovalia jezi ya kenya. Hii inaonyesho kwa serikali inahamasisha uzalendo na kuunga mkono michezo. Serikali hushirikiana na timu za kitaifa kwa kutoa msaada kama mafunzo, vifaa, au ufadhili. Hii ni njia ya kuza vipaji, kuimarisha afya kwa vijana na kuwasilisha nchi kimataifa.

Wahudumu wa serikali wanaonekana wakitekeleza majukumu yao kwa bidii, huku wakihudumia wananchi kwa tabasamu. Hii ni ishara ya kujitolea na kuwajali raia. Kupitia serikali, huduma hii inaboresha maisha ya watu. Tabasamu, lao linaonesha kuwa serikali inalenga kuwahudumia wananchi kwa heshima, upendo, na uwajibikaji.

Mchezaji anaruka juu kwenye mashindano ya kuruka kwa urefu akionyesha bidii, na mazoezi ya hali ya juu. Serikali ina jukumu muhimu katika kukuza vipaji kama hivi ili kujenga miundombinu ya michezo, kutoa mafunzo kwa makocha, na kuandaa mashindano ya kitaifa. Kuwekeza katika michezo huleta ajira, afya bora kwa vijana, na kuiwakilisha nchi kimataifa.

Wachezaji vijana wanacheza mpira wa kikapu huku mashabiki wakiwatazama kwa furaha. Hii inaonyesha juhudi za serikali kuendeleza michezo kupitia ujenzi wa viwanja, uandaaji wa mashindano na kuwekeza katika vipaji vya vijana. Serikali huchangia katika kuimarisha afya, umoja wa kitaifa na kukuza ajira kwa vijana kupitia sekta ya michezo.

Wananchi wanaandikisha majina yao ndiposa waweze kuchukua kadi ya usafiri. Afisa mmoja anaelekeza watu venye watasimama na kuna mtu ambaye anaangalia kando ili kuangalia ni nini kinaendelea.

Huduma za umma zimeletwa moja kwa moja mitaani ambapo maafisa wa serikali wanahudumia wananchi waliokusanyika hapo. Hii inaonyesha juhudi ya serikali katika kusongeza huduma karibu na watu. Ni hatua ya kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma bila usumbufu.

Bango hili linaonyesha chama cha Jubilee ambacho maoni yake ni mbele pamoja ambayo imeandikwa na rangi nyekundu. Kuna ndege ambaye amebeba tawi kuonyesha kuwa chama hiki ni chama ambacho kinataka kunawiri hapo mbeleni.

Wachezaji walioshinda wanaonekana wakisherehekea kikombe walichopata na kuonyesha uso wa tabasamu. Kunao ambao wameinua mikono na kunao ambao wanaongelesha wengine. Walio mbele wameshikilia kikombe kile na kuweka nyuso za furaha na tabasamu.

Rais wa Kenya Bwana William Ruto aliyevalia suti, ako katika hali yake ya kuapishwa na amevalia na kushikilia biblia katika mkono wake wa kulia. Amesimama mbele ya microphoni .

Vitambulisho vingi vimepangwa katika hali inayofurahisha na katika hali ambayo vimefungwa na blada na vimewekwa katika sanduku ambalo linaonekana kuwa sanduku nzito.

Mawakili waliomaliza masomo yao wanaonekana pamoja na watu waliovaa suti wakisherehekea mafanikio yao. Hii inaonyesha mchango wa serikali katika kutoa elimu ya sheria na kukuza mfumo wa haki. Mawakili hawa ni muhimu katika kutetea haki za wananchi na kuhakikisha sheria zinafuatwa, jambo linalochangia utawala wa sheria na amani katika jamii.

Tanki ya rangi jeusi iliyojengewa juu ya chuma cheupe inaonekana ikiwa na pipe ya colour ya kijani kibichi na pia kuwa na gari ambalo linapita kando yake.

Watu wamekusanyika wakisuburi kupata huduma fulani kutoka kwa wahudumu wa umma wa serikali. Hii inaonesha jinsi serikali inavyowajibika katika kutoa huduma muhimu kama afya, usajili, elimu au msaada wa kijamii kwa wananchi. Wahudumu wa umma ni kiungo kati ya serikali na wananchi na wanahakikisha huduma zinawafikia watu kwa haki.

Wanasiasa wanasalimiana na kutabasamu, jambo linaloonyesha mshikamano na maelewano ya kisiasa. Hili linaonyesha jinsi viongozi wa serikali wanavyoshirikiana katika kupanga na kutekeleza sera ya maendeleo. Inadhihirisha utawala wa pamoja, amani na nia ya kuwahudumia wananchi kwa pamoja.

Pasipoti nyingi ziko juu ya meza, Hii inaashiria jukumu la serikali katika kuwezesha kusafiri wa raia wake kimataifa. Pia inaonyesha umuhimu wa utawala bora, usajili, wa uraia na huduma za serikali kwa wananchi.

Watu wa timu wanaonekana wakishangilia wachezaji wenzao kwa furaha. Hii inaonyesha jinsi serikali inavyounga mkono michezo kwa kuandaa mashindano, kujenga viwanja na kusaidia timu kupitia wizara ya michezo. Msaada huu huimarisha vipaji, huleta ajira na kuimarisha mshikamano wa kitaifa.

Hii ni sehemu mchakato wa utambulizi wa mtu kama vile wakati wa kujiandikisha kwa vitambulisho, pasipoti au huduma nyingi za serikali. Serikali hutumia teknolojia hii kuhakikisha, usalama, ufanisi na utoaji sahihi wa huduma kwa wananchi. Ni njia ya kisasa ya kuhifadhi taarifa muhimu na kudhibiti udanganyifu katika mifumo ya serikali.

Wakili yu pembeni ya rais ambaye nyuma yake amesimama askari. Hii inaonyesha mshikamano ulio kati ya sheria na uongozi wa kisiasa na ulinzi wa taifa. Wakili anawakilisha haki, rais ni kiongozi mkuu wa nchi na askari ni mlinzi wa usalama.

Wasichana wanacheza mpira wa kikapu huku watazamaji wakiwaangalia kwa makini. Mchezo huu ni sehemu ya elimu shuleni kwani husaidia kukuza vipaji, afya ya mwili, ushirikiano na nidhamu miongoni mwa wanafunzi pia mchezo huu huongeza hamasa ya kujifunza na kuleta mshikamano kati ya wanafunzi.

Jengo hili ni taasisi ya serikali inayoshughulikia haki na sheria. Hii ni mhimili muhimu wa serikali unaohakikisha kuwa sheria zinatekelezwa kwa usawa. Kitendo cha kupiga picha hapa kinaweza kuonyesha ushiriki wao katika shughuli za kisheria kama vile kuhitimu sheria, kuwa na mashahidi au kushiriki kwenye kesi hii inaonyesha uwazi haki na utawala bora katika serikali.

Mashabiki wa timu wamekusanyika na wanasherehekea kwa furaha wakiwa wamevalia rangi za timu yao na kupeperusha mikono. Huenda wanaenda kushangilia timu yao uwanjani. Katika hafla hii, kuna ishara ya ushirikiano wa serikali, labda kupitia ufadhili wa michezo.

Rais wa Kenya, aliyevalia suti yake na shati ya samawati na tai ikiwa na rangi ya manjano. Ameshika bibilia katika mkono wake wa kulia. Katika mkono wake wa kishoto, kuna mwanamke aliye na nywele fupi ambaye amesimama.